Wagonjwa wanawake na wanaume, wamekaa kwenye viti ndani ya chumba cha hospitali, wakisubiria kupatiwa huduma na muuguzi aliyesimama mbele, akimsikiliza mtu mmoja baada ya mwingine.

Mtaalamu wa afya akiwa anatumia vifaa vya kielektroniki kumpima mgonjwa aliyelala kitandani, na kuangalia majibu ya kipimo kama yanavyooneshwa kwenye skrini ya kompyuta ya mezani.